Jengo refu lenye ghorofa nyingi ya kisasa lililo na rangi ya nyeupe na za manjano. Jengo hili lina balkoni nyingi zilizo na mabara na kiowevu. Inaonekana na mazingira ya kijani yenye miti. Anga ni ya buluu na mawingu machache ikionyesha siku ya jua.